Tawi la benki ya Equity, likiwa limebandikwa nembo ya benki hiyo na ujumbe unaowaalika wateja kwa mahitaji yao yote ya kifedha. Pia likisisitiza kuwa na uwezo wa kutoa kadi za kibenki zenye vigezo mbalimbali.

Tangazo la Benki ya Absa likiwa na picha ya wakala mwanamke mrembo aliyesimama mbele ya duka, akishikilia noti za pesa huku akitabasamu pembeni ya maandishi yaliyochapwa ujumbe unaelezea huduma zinazotolewa na mawakala wa Benki hiyo.

Eneo la mapokezi ya benki likiwa na wateja watatu; mmoja akiwa amesimama mbele ya kaunta ya mbao akiongea na mhudumu aliyeketi nyuma ya kompyuta, huku wateja wengine wawili wakiwa wamesimama kando yao wakisoma matangazo yaliyobandikwa ukutani.

Benki ya mtandaoni ya "KCB iBANK", ikionyesha salio la sasa la akiba la mteja wake, pamoja na chaguzi mbalimbali za miamala kama vile: kuangalia maelezo, historia na kufanya uhamisho wa pesa.

Tawi la benki ya Ecobank, limeundwa kwa mtindo wa kisasa , na rangi ya buluu, likiwa limepabwa na matangazo ya huduma mbalimbali za kifedha, na magari yalioegeshwa mbele yake.

Programu maalumu kwa matumizi ya simu, kutoka benki ya "STANDARD CHARTERED", yenye picha ya pundamilia na milima kwa mbali, ikiwa na chaguzi za huduma ya benki hio, kwa matumizi ya mteja.

Chumba kikubwa kinachowaka taa za bluu zinazoning'inia kutoka juu, ambapo vijana wengi wakiume kwa wakike, waliojaa furaha wakicheza muziki na kuburudika, huku vinywaji au vileo vikiwa vimepangwa kwenye rafu nyeupe iliyopo nyuma.

Eneo la baa ndani ya hoteli ya kifahari, ikiwa na rafu iliyopangwa vileo kwa mstari mrefu, kaunta ya meza ndefu ya kahawia, yenye viti virefu, na viti vingi vya starehe ndani humo..

Meza iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya dhahabu, iliyobeba chupa tatu za bia za aina tofauti , huku nyuma kukiwa na watu walio kwenye mazungumzo, kuashiria haya ni mazingira ya baa, ambapo vinywaji hivi hutolewa kwa wateja.

Wanaume wawili, wakiwa wamesimama nje ya jumba kubwa la kisasa la maonyesho ya magari , wakiwa na gari nyeusi ya kifahari, ilioegeshwa pembeni yao. Mmoja , akiwa ni mfanyakazi wa duka hilo, akimkabidhi bango la muundo wa funguo kubwa, mteja alietoka kukamilisha manunuzi ya gari hiyo.

Gari mbili mpya za kuvutia macho, zilizotengenezwa na kampuni ya "HYUNDAI", zikiwa zimewekwa ndani ya chumba cha wazi, cha maonyesho ya magari, zikingoja wateja kuzitazama , na labda kununua.

Mashine ya kisasa ya kutoa maziwa kiotomatiki yenye chapa ya promise ATM quality and accuracy iliyopambwa kwa rangi ya bluu na nyeupe ikitoa huduma ya maziwa safi kurahisisha upatikanaji wake kwa wateja.

Machine ndefu ya kisasa, yenye kuhifadhi maziwa, iitwayo "Tanchi Milk Atm", iliyopo nje ya duka, yenye tekinolojia ya kiautomatiki, inayo mruhusu mteja kufanya malipo, na kujihudumia mwenyewe.

Mteja akibofya vitufe, kwenye mashine ya kisasa ya kuhifadhi maziwa, inayotumia mfumo wa kiautomatiki, unaopokea malipo, na kisha kumuhudumia mteja, bila kuhitaji usimamizi wa muuza duka.

Duka la kisasa la maziwa lililo na mashine nyingi zinazoitwa " MILK ATM" zenye nembo ya ng'ombe, nyasi, na glasi ya maziwa, zimepangwa kwa mstari mrefu zikiwa zimetayarishwa kutoa maziwa safi.

Duka yenye mashine ya kisasa iitwayo "SMART FARM MILK ATM", inayotumika kuhifadhi na kutoa maziwa kwa vipimo mbalimbali, kadiri ya kiasi anachohitaji mteja.

Ndani ya duka la bidhaa za maziwa mteja wa kiume akiwa amevalia shati la miraba nyekundu na suruali nyeusi ya jeans amesimama mbele ya mashine ya kisasa ya Milk ATM akibonyeza vitufe ili kujipatia maziwa safi.

Mteja mmoja wa kiume, aliye ndani ya duka la bidhaa za maziwa, akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa na kiautomatiki, ya kuhifadhi na kuuza bidhaa hio, akijiandaa kujaza kikombe chake, cha maziwa safi.

Duka dogo la bidhaa za maziwa, liitwalo "ROYAL STAR INN", lililopambwa kwa rangi ya buluu, huku ndani kukiwa na mashine ya kisasa ya "MILK ATM", na kuta zake za nje zikiwa na picha za bidhaa mbalimbali , zinazopatikana kwenye duka hilo, zikiwemo maziwa ya kawaida na mgando, mayai, mikate, na keki.

Duka la "NYALA MILK CENTRE", lililopakwa rangi ya bluu na nyeupe, likiwa na milango miwili ya chuma iliyofunguliwa, na mashine ya kisasa ya kutoa maziwa ikiwa ndani.

Mashine ndefu ya kisasa iitwayo farm fresh milk ATM iliyosimamishwa karibu na mlango wa chuma uliowazi, inayotoa huduma ya maziwa safi kwa urahisi na haraka kwa wateja.

Wauzaji wa samani wakitumia nafasi hii ya nje, kuonyesha viti mbalimbali, ikiwemo sofa hii nyeusi, ya ngozi, inayokaa watu wawili, kwa lengo la kuonyesha bidhaa zao kwa wateja watarajiwa , na pia kutanngaza biashara yao.

Kitanda cha mbao cha rangi ya kahawia, kilichotengenezwa kwa umaridadi kikiwa na muundo imara, kilichopachikwa mbao za kupokea godoro, kikiwa kimewekwa nje tayari kwa watengenezaji na wauzaji wa samani kuonyesha na kuuza kwa wateja.

Ndani ya duka kubwa lenye nafasi wazi, linalouza samani likiwa na sofa za kifahari za rangi tofauti, zilizopangwa kwa ustadi na kuvutia kama zinavokaa majumbani, zikiambatana na meza ndogo za kisasa zilizotengenezwa kwa kioo na mbao.

Seti kubwa ya sofa ya kisasa yenye rangi ya kijivu, iliyo na mito ya manjano na mmoja wa kitambaa chenye mapambo, limeegeshwa katika mazingira ya wazi karibu barabara , kama kielelezo cha bidhaa zinazouzwa na wauzaji wa samani kutoka sehemu hio.

Meza kubwa iliyotengenezwa kwa mbao kwa ajili ya kulia chakula pamoja na matumizi mengineyo, inayotosha kukaliwa na watu nane. Imeegeshwa nje kwenye bustani tayari kwa kuuzwa kwa mteja.

Ndani ya chumba chenye nafasi kubwa na samani za kifahari zilizopangwa vizuri, mfanyakazi wa kike wa duka hilo anahakikisha mto umewekwa sawa kwenye sofa la rangi ya kahawia akiandaa mazingira ya kuvutia wateja na kuongeza mauzo ya bidhaa zao.

Soko dogo la kando ya barabara mbele ya majengo ya zamani, likiwa na kundi kubwa la wauzaji wanawake, wakiwa wamekaa chini na kupanga rundo la nyanya nyekundu na bidhaa nyinginezo, kwenye vyombo mbalimbali.

Soko la wauzaji na wanunuaji, wa mazao ya kilimo na mifugo; kama samaki, ndizi, nazi, nyanya, bamia, karanga, mchele, matango na mbogamboga mbalimbali.

Soko lenye shughuli nyingi, likiwa na rundo la magunia makubwa, yaliyojaa nafaka, na bidhaa zingine za vyakula zikiuzwa na wafanya biashara, huku wanunuzi wakizunguka.

Mfanyabiashara mmoja wa kike akiwa ameinama akichagua viazi kwa uangalifu kisha kuvipanga kwenye ndoo kubwa huku vingine vikiwa tayari ndani ya sado ndogo ikiwa ni kipimo cha uuzaji kinachomlenga mteja.

Duka la wauzaji wa mazulia yenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi yote ya majumbani na maofisini ikiwemo sebuleni, chumbani, milangoni na jikoni yenye ukubwa uliotofautiana kulingana na uhitaji ya mteja.

Soko la wazi lenye pirikapirika nyingi na wafanyabiashara wakijitahidi kuuza bidhaa zao mbalimbali zikiwemo matunda, nafaka na mboga za majani zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye vikapu.

Soko la ndani la kitalii linalouza bidhaa mbalimbali za sanaa na za kitamaduni kama vile: mikufu, nguo, mapochi na urembo wa majumbani. Vikiwa vimepangwa kwa wingi kwenye sakafu, meza na vingine vimening'inizwa juu; huku wateja wengi wakiwa wanazunguka na wengine wakijadiliana bei na wafanyabiashara hao.

Ndani ya soko moja la wazi lenye shughuli nyingi, mfanyabiashara mmoja wa kiume ameketi katikati ya banda lililojengwa kwa mbao akiwa ameshika gazeti; huku amezungukwa na matunda na mbogamboga zilizopangwa kwa kuvutia wateja.

Mtu mmoja anatumia simu yake ya kiganjani kufanya muamala wa kifedha kupitia programu maalum ya mtandao wa simu iitwayo M-Pesa, huku nembo ya huduma hiyo ikiwa imebandikwa ukutani.

Duka kubwa la nguo za kiume, lenye rafu ndefu zilizojaa makoti maridadi ya suti za rangi mbalimbali, pembeni kukiwa na rundo kubwa la mashati mapya ya rangi tofauti tofauti.

Duka kubwa la kisasa lililopo ndani ya jengo la mauzo, linauza bidhaa za nguo za watoto wa kike na wa kiume zikiwemo sketi, mashati na suruali zilizopangwa kwenye raki na rafu za kuvutia. Huku bodi kubwa imewekwa juu kuwajulisha wateja uwepo wa vyumba vya kujaribia nguo .

Duka la nguo lililopo ndani ya jengo la kisasa la manunuzi, linalouza nguo nyingi za aina mbalimbali zenye mitindo ya kuvutia na rangi tofauti, zilizoning'inizwa kwenye leri ndefu, ili wateja waweze kuchagua kwa urahisi.

Duka la kisasa lililopo ndani ya jengo kubwa la manunuzi, lenye midoli mikubwa iliyovalishwa mavazi maridadi kuvutia wateja. Huku nguo nyingine nyingi za aina mbalimbali za kiume, zikiwa zimepangwa kwenye rafu.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa la ununuzi, maduka mengi yenye bidhaa mbalimbali kama vile nguo, na vifaa vya kielektroniki, yamepangwa katika ghorofa tofauti, huku watu wengi wakitembea na kununua vitu.

Duka la kiume lenye mavazi maridadi na ya kiasa, lililopo ndani ya jengo kubwa la manunuzi, likiwa limepanga makoti ya suti, kwa kuyaning'iniza kwa mtiririko wa rangi.

Wateja wawili wenye jinsia ya kike na kiume, wapo ndani ya duka kubwa la kisasa, lenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za plastiki kama vile; vikombe, bakuli, makopo ya kuchotea maji na masanduku ya kuhifadhia chakula.

Duka kubwa , linalouza bidhaa mbalimbali za usafi, zilizopangiliwa kwa kategoria ya kampuni zilipotengenezwa , aina ya kazi, rangi, na aina za vifaa, kwa bei tofauti tofauti zilizo bandikwa.

Duka kubwa la kisasa lenye nafasi pana na rafu ndefu, zenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ustadi. Zikimwezesha mteja kuchagua bidhaa inayoendana na matakwa yake.

Duka kubwa la bidhaa mbalimbali, liitwalo HodMart Supermarket, likiwa limebandikwa mabango ya matangazo yenye picha ya vyakula mbalimbali kwa nje ,kuashiria upatikanaji wa vyakula hivyo na vinginevyo ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa , lenye vinywaji mbalimbali, kama juisi, soda na bia, zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu, zenye kuonyesha bei za kila bidhaa, ili kumuwezesha mteja aweze kuchagua kulingana na bei na aina ya kinywaji anacho pendezwa nacho.

Eneo la ndani ya duka kubwa la kisasa, lenye rafu zilizopangwa bidhaa mbalimbali zilizo okwa, matunda na majokofu yenye vinywaji kwa mbali, huku wateja wakizunguka na mfanyakazi moja alievaa sare akiwa tayari kuwahudumia.